Mlango wa duka, ndani ya jengo. Mlango wa kioo unafunguka na kuonyesha ndani ya duka ambapo nguo na bidhaa zingine zimepangwa. Kwa mbali, kuna miti wa Krismasi uliopambwa.

Nguo za ndani za mwanamke zikiwa zimepangwa kwenye ukuta za duka. Nguo hizo ni za rangi na mitindo mbalimbali. Katika sehemu ya juu kuna sindiria za rangi ya waridi iliyokolea zilizopambwa na maua. Juu kuna lebo zilizoonyeshwa lessfour kuna sindiria za rangi ya kijivu zilizopangwa kwa mikono.

Sehemu ya duka iliyojaa sehemu za ndani zilizopakiwa zikiwa zimepangikwa vizuri kwenye rafu na vigingi. Kuna aina mbalimbali ya chupi nyingi zikiwa zimefungwa kwenye vifurushi vya plastiki vilivyoonyesha idadi ya vipande kama tano ikimaanisha seti ya vipande vitano.

Watu wengi wamejikusanyika kwenye duka lenye shughuli nyingi wakichagua nguo kutoka kwenye rafu na stendi mbalimbali. Mwanamke mmoja amevaa koti la pink huku akichagua nguo kutoka kwenye troli. Ishara iliyotundikwa inaonyeshana, ikingoja wateja kwenye sehemu husika.

Ndani ya duka la nguo lenye watu wachache wakipitia nguo. Wateja kadhaa wamevaa barakoa wakishikilia nguo tofauti kwenye reki. Kuna bango lenye maandishi. Kila kitu ya bei yake.

Duka kubwa la nguo likionyesha rundo kubwa la mashati na mavazi mengine yaliyokunjwa kwenye mifuko ya plastiki. Nguo hizi zimewekwa kwenye rafu ndefu na meza katikati ya duka.

Duka kubwa la nguo za mitumba lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna sehemu maalum ya nguo za watoto inayoandikwa nguo za watoto na mabango yanayoonyesha punguzo la bei.

Ndani ya duka la nguo lililopangwa vizuri na lenye uteuzi mpana wa mavazi ya wanaume. Upande wa kushoto rafu nyeupe zimejaa mashati yaliyokunjwa vizuri na nguo zingine zikionyesha rangi mbalimbali .Katika nguo, koti, suti zimepangwa kwenye madaftari huku viatu vikiwekwa chini yake.

Duka la nguo lililojaa wateja wakichagua nguo. Watu kadhaa wamevaa barakoa, za uso wakionyesha umuhimu wa afya. Nguo nyingine zimewekwa kwenye begi, za chuma zilizoonyesha rangi mbalimbali.

Ndani ya duka la vito au vifaa vya mitindo vilivyopangwa kwa kuvutia. Kuta zimepangwa kwa mapambo makubwa yenye picha za wanawake wazuri wakiwa wamevalia vito na miwani wakionyesha mitindo na uzuri. Juu ya ukuta kuna maandishi ambayo yanaonyesha kuwa duka lina uwepo wa mtandaoni, Kenya.

Duka la nguo za watoto ikiwa na sehemu tofauti ya mavazi ya wasichana na wavulana. Upande wa kushoto kuna sehemu ya nguo za wasichana ikionyesha mavazi za wasichana wa umri wa miaka moja hadi saba. Kuna shati za michoro mbalimbali na suruali za jinzi.

Duka la nguo ambapo nguo nyingi zimepangwa kwenye rafu na stendi. Kuna aina mbalimbali za nguo zikiwemo suruali, mashati na jaketi. Baadhi ya nguo zimepangwa kwa rangi zikionyesha mpangilio mzuri wa duka.

Inaonekana duka la nguo la Vivo. Duka lina mlango kubwa wa kioo unaoongoza ndani ya nafasi pana iliyo jaa nguo mbali mbali. Juu ya mlango kuna ishara kubwa yenye jina ya nguo vivo kwa herufi nyeupe kwenye asili ya machungwa. Ndani ya duka zimepangwa nguo kwenye raki na kwa makini.

Duka la nguo jina lake lililoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye mbao la rangi waridi. Katikati ya mlango wa duka, kuna safu ndefu ya maquinne .

Duka la nguo lililowazi na la kisasa likiwa na taa nyingi angavu za dari zinazoangazia nafasi yote katikati kuna safu mbili za nguo zilizotunda kwenye zikiwa na rangi mbalimbali angavu na michoro.

Store ndogo imejaa nguo na viatu vikining'inia na kupangwa kwenye rafu. Nguo za mbao zinashikilia muundo wa duka iliyotoa hisia la soko ndogo la mitaani. Baadhi ya vitu vinaonekana kutundikwa nje zikiwavutia wateja.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa nguo mbalimbali, zikiwemo magauni, mashati, na sketi, zilizoning'inia kwenye rangi. Rangi za kijani kibichi na nyekundu zimetawala nguo zinazoonekana mbele.

Sherehekea onyesho la kuvutia la vito na vifaa mbalimbali zikiwemo mikoba, shanga na vitu vingine vya mapambo. Rafu tano nyeupe zimewekwa kwenye ukuta zikionyesha mkusanyiko wa ya mapambo bidhaa. Juu kabisa kuna shanga mbili na pete zinazoonekana kung'aa.

Duka la nguo au viatu, likiwa na sakafu safi ya rangi ya kahawia isiyokolea. Upande wa kulia na kushoto kuna rafu ndefu zilizowekwa kwenye kuta zikiwa zimejaa aina mbalimbali vya viatu na kanda.

Duka la nguo la kisasa na la kifahari. Sakafu ina vigae vyeusi na vyeupe vinavyong'aa vikionyesha uangavu wa nafasi. Kushoto rafu za mbao zimejaa nguo za wanaume, ikiwemo fulana zenye picha za fuvu, mashati mekundu na suti za rangi mbalimbali.

Duka la nguo linaonekana likiwa limejaa nguo mbalimbali zikiwemo jinsi, mashati na jaketi. Mavazi yamepangwa kwa uangalifu kwenye raki na rafu yakionyesha bidhaa nyingi zinazopatikana.

Gari la kisasa aina ya Kia, lenye rangi ya kijivu likiwa limeegezwa mbele ya lango lenye mapambo. Gari lina muundo wa kuvutia likiwa na taa mbele zinazong'aa. Kioo cha mbele kinaonyeshana vivuli vya miti na majengo ikionyesha mazingira ya nje. Lango kubwa lina maumbo ya chuma, yenye mapambo ya kuvuma, na kuna miti na mimea karibu, na kijani kibichi kwa mbali.

Sehemu ya mbele ya gari ya zamani ya buluu ya kimetaliki ikionyesha jina iliyoandikwa kwa herufi za dhahabu. Ubunifu wa gari unaweza kuonekana kupitia kioo chake huku drili ya uingizaji wa hewa kimebanqa kwa bampa ya mbele wa gari na kuipa mwonekano wa kipekee.

Mwanaume amevaa sare ya rangi ya bluu na suruali nyeusi akitembea kwa miguu katika eneo lenye nyasi ndefu. Magari manne tofauti yameegezwa kwa mstari kwenye eneo la nyuma, gari ya kwanza upande wa kushoto ni ya rangi ya fedha, ikifuatwa na gari jeupe kisha gari nyeusi na mwisho ya bluu.

Magari mawili yaliyowekwa kwenye nyasi ndefu. Kwanza kabisa kuna subaru impreza nyeusi mfumo wa hatchback ukiwa na rims nyeusi na fedha zilizong'aa. Gari hili lina madirisha meusi na vizuizi vya upepo juu ya madirisha ya mbele. Nyuma ya gari kuna vipondozi cha plastiki cha rangi nyeusi.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi ambapo mabasi kadhaa yasiyokamilika yamepangwa kwenye safu. Basi la mbele kabisa ni la rangi ya njano na linaonekana kuwa katika hatua za mwanzo wa ujenzi.

Gari la kisasa la rangi ya kifedha ambalo linaonekana kuwa la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye sehemu yenye sakafu ya vigae vya mawe. Gari hilo lina rims za fedha na taa ya mbele zenye muundo wa kipekee.

Ndani ya chumba kubwa cha maonyesho ya magari mengi ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa uangalifu. Magari haya yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyekundu ,kijani kibichi na buluu na yanaonekana kuwa mpya kabisa. Sakafu inaakisi mwangaza ikionyesha usafi na umaridadi mahali hapo.

Gari nyeusi ya kifahari inaonekana ni kama mercedez imepaki barabara yenye lami iliyoekelewa juu kidogo. Mbele ya gari linaonekana grili yake ya chuma inayong'aa , taa zake safi, nambari ya usajili ambayo inaonekana kuwa nambari ya nchini kenya.

Basi ndogo la rangi ya fedha limelala kwenye barabara yenye changarawe chini ya anga la bluu lililo jaa mawingu meupe.

Mwanaume mmoja ndani ya gari akiwa anapokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwingine anayesimama nje ya gari. Mwanaume aliye ndani ya gari anatabasamu kubwa usoni akionyesha furaha ya kuridhika.

Ndani ya gari ya kisasa ikiwa na milango wazi pande zote mbili. Kiti cha dereva na kiti cha abiria vinaonekana wazi vikiwa vimefunikwa na vitambaa vya rangi nyeusi. Dashibodi ni nyeusi na ina vifungo vingi na skrini ndogo katikati. Usukani una muundo rahisi wa kisasa.

Safu ndefu ya magari meupe na ya rangi ya dhahabu yamepaki kwenye eneo yenye vigae yakielekea upande mmoja. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa yanayounganishwa vizuri ya kiasi jua hafifu. Nyuma ya magari kuna majengo marefu baadhi yakiwa na kioo na miundo ya kisasa na mengine yakiwa ya rangi ya kahawia.

Gari aina ya toyota ya rangi ya kijivu cheusi imepakiwa nje ya eneo la wazi inayoonekana kutumika. Namba ya usajili inaonekana kuwa ni ya kenya. Inaonekana wazi nyuma ya gari. Gari hilo lina milango minne, madirisha yenye nyeusi na lina paa refu la kubeba mizigo. Muundo wake unaonyeshana kuwa ni gari lenye uwezo wa kuenda sehemu mbalimbali. Karibu na hii gari, nyasi chache na eneo ndogo lenye changarawe.

Mwanamume na mwanamke wako wamesimama ndani ya duka la kuuza magari wakipitia nyaraka pamoja. Ana ngozi nyeusi na ana nywele fupi zilizokunjwa na amevaa suti nyeusi na shati jeupe lililofungwa juu. Anatazama chini kwenye nyaraka huku akitabasamu. Mwanamke na nywele ndefu nyeusi anavaa suti ya mistari meupe na nyeusi.

Gari jeupe, likiwa limelegezwa nje, hio ina namba za usajili za Kenya, zikionyesha kuwa zimepita leseni nchini Kenya. Magurudumu yake yana rangi nyeusi na rims zinang'aa.

Eneo la maegesho la magari yaliyouzwa, ambapo mwanume mmoja na wanandoa, mwanaume na mwanamke wamepatana. Anayeonekana kama muuzaji amevaa shati la blue anapeana mkono kwa mnunuzi.

Katika chumba cha maonyesho cha magari wanaume wawili wamesimama karibu na gari jeupe. Mwanaume mmoja amevalia suti anaonekana akimwelezea mteja jinsi ya kuchagua gari. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi inaonekana akimsikiza kwa makini.

Gari imepakiwa kwenye eneo lenye nyasi kavu na miti mirefu ya kijani kibichi. Rangi ya gari ni kijani kibichi iliyokolea, ikiwa na viamba jengo vya chrome vinavyong'aa kwenye milango na bamba vya pembeni. Magurudmu yake yana rimu za athmini, zinazong'aa kwa mbali.

Sherehekea ya gari la kisasa la kubeba magari ambayo imepakiwa magari kadhaa meusi yanayoonekana kubwa yakionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mingi. Trela hili ni la rangi ya buluu na viwango viwili vyumo na mifumo ya kuinua.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyeshana viti vya mbele na dashibodi. Viti vimefunikwa kwa kitambaa cheusi na kiti cha dereva kinaonekana kuwa kimebadilishwa kidogo ili kuendana na miguu. Dashibodi imeundwa kwa mitindo wa kisasa ikiwa na mapambo ya mbao ya rangi nyekundu yanayoonekana kwenye mlango wa dashibodi yenyewe.

Gari kubwa jeupe la kisasa limeegeshwa barabarani na limepigwa picha kutoka mbele ni kubwa sana, barabra ni ya rangi nyeusi na mataa ya gari inaonekana ikiwa imewaka.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya duka la kuuzia magari. Mmoja amevaa suti ya kijivu na miwani anatabasamu na anaonekana akielezea kitu kwa mkono wake wa kulia huku akiwa anashikilia komputa kibao mkononi mwake huyo mwingine.

Basi dogo la zamani lenye rangi ya buluu na sehemu ya chini likiwa na rangi nyeusi basi linaonekana kuwa limekaa kwa mda mrefu likiwa na kutu na vumbi mbele kuna bamba ya chuma inayoonekana iko na magurudumu nyeusi.

Tairi za gari zinasafishwa kwa maji mengi yanayoonekana kwenye hose za shinikizo. Inaruka kutawanyika pande zote yakionyesha kuwa tairi hizo zinaoshwa zimepangwa juu ya ardhi.

Shughuli nyingi za soko la wazi zinaonyeshwa wazi ikijaa mbalimbali na watu. Mbele kabisa, rundo kubwa la ndizi chungu limepangwa vizuri juu ya meza. Kando kuna chungwa chungu chungu za matunda mengi karibu na ndizi kuna mifuko kubwa iliyojaa vitu mabli mbali ikiwemo mizizi viungoi na labda nafaka.

Ndani ya soko la sanaa na bidhaa za ufundi wa mikono. Linaonekana kuwa la nchini upande wa kulia kuna rafu ndefu zikiwa zimejaa shanga na mikufu ya rangi mbalimbali zikionyeshana urembo wa kitamaduni. Rangi 'nyekundu bluu njano, nyeusi, na chungwa zina changanyikwa vizuri zikivutia kijio.

Rundo kubwa la ngo za mitumba za rangi mbali mbali ikiwemo nyeusi, rangi ya chugwa ,kijani kibichi na kijivu. Nguo hizo zimetawanyika mbila mpagilio ikiashiria kuwa ziko kwenye soko la mitumba.

Rundo kubwa la nguo za mitumba za rangi mbalimbali zikiwemo nyeusi, rangi ya chungwa, kijani kibichi na kijivu. Nguo hizo zimetawanyika bila mpangilio, zikiashiria kuwa ziko kwenye soko la mitumba au zilizotolewa kutoka kwenye kontena.

Duka au soko la wazi lililojaa vyombo vya nyumba, likionyesha wingi wa rangi na aina tofauti ya bidhaa. Kuna orodha la sufuria na na besheni upande wa kushoto.

Rundo kubwa la mboga na mimea mbalimbali ikiashiria soko la wakulima au sehemu ya mboga kwenye duka. Mbele kabisa kuna robo kubwa la friji nyekundu maridadi.

Ndani ya chumba cha baridi chenye kuta nyeupe kuna ndizi nyingi zilizopagwa kwa uangalifu. Baadhi zimeachwa na zimerudikwa kwenye sakafu zikiunda milima ya matunda zingine zimejazwa ndani ya masanduku ya mbao yaliyopagwa kwa urefu yakionyesha kuwa yako tayari kusafirishwa au kuhifadhiwa .

Soko la viatu lenye shughuli nyingi ikiwa safu ndefu za viatu vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye meza za mbao na rafu. Viatu vimepangwa vizuri vikijumuishwa buti, viatu vingine vya aina tofauti vikionyesha rangi tofauti kama vile za njano, nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Soko la mboga lenye shughuli nyingi likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Katika sehemu ya mbele tunaona rundo kubwa la matango marefu ya kijani na pilipili ya kijani zilizopangwa kwenye kauta au sakafuni. Kuna makreti ya rangi tofauti kama kijani, njano yaliyojaa pilipili hoho kijani kibichi.

Kuna shughuli nyingi kando ya barabara, chini ya anga lenye mawingu. Upande wa kushoto wa barabara kuna vibanda vingi, viliyozeeka kwa mabati au vitambaa vikionyeshana biashara ndogo ndogo. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua.

Ua la soko lenye shughuli nyingi umejaa watu wa bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga mboga. Vibanda vya wazi vyenye paa za mabati zimepangwa kando ya barabara vikijaa vitu za kuuza. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakipitia ardhi hapo.

Soko la matunda na mboga usiku, vikiangaza na taa angavu za juu zinazoning'inia. Kibanda kimejaa rundo kubwa la bidhaa mbali mbali ikiwemo nyanya nyekundu, vitunguu, ndizi za njano, viazi tamu na mboga za majani.

Picha hii inaonyesha soko la wazi lenye shughuli nyingi nchini. Upande wa kulia kuna vibanda vilivyojaa matunda na mboga mbalimbali kama vile nyanya, pilipili na mboga za majani. Barabara upande wa kushoto ina gari na watu wachache ikionyesha mazingira ya soko lenye bidii.

Soko la wazi likiwa limejaa bidhaa za sanaa za kiafrika zizizotengenezwa kwa mikono zikiwemo sanamu za wanyama kama tembo, twiga na punda milia. Bidhaa zimewekwa chini kwenye vitambaa au meza fupi.

Paa refu lenye umbo la kuba linafunika eneo pana likilinda bidhaa nyingi zilizo chini yake. Safu za nguo za chuma za blue na jikiu , zinaungana mkono zikionyesha muundo imara. Chini, idadi kubwa ya vitu vyekundu vilivyopangwa na safu, vinaonekana.

Rundo kubwa la ndizi badhi zikiwa bado zijaivaa na zingine zimeanza kukeuka njano. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi zikiunda milima ya matunda, zinaonekana kama zimejukuliwa moja kwa moja kutoka shambani. Kuna ndizi nyingi sana sikiasheria soko kubwa au kala.

Eneo la nje usiku, likiwa limeangazwa na taa mbali mbali . Upande wa kushoto kuna mwavuli mkubwa rangi ya zambarau, na karibu nao kuna kiti cha plastiki cha buluu. Kando yake kuna mwavuli mwingine wa buluu ulio wazi. Hii inaonekana kama ni soko.

Soko la wazi limejaa matunda na mboga mbalimbali zikiwemo ndizi nyingi zilizoning'inia. Ndizi za kijani kibichi na za njano zimetundikwa kwa kamba, zikionyeshana wingi wa mazao. Chini ya ndizi nyanya nyekundu na mboga zingine za kijani zinaonekana zikiwa zimerundikwa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi likiwa limejaa matunda na mboga, mboga. Mbele kuna sanduku kubwa lililojaa viazi na karibu nalo kuna gunia kubwa la karoti lililooekana kwa nyuma. Rundo la mahindi yamewekwa vizuri na juu yake sanduku la nyanya nyekundu na matunda mengine yamepangwa kwa uangalifu.

Huu ni mtazamo ndani ya soko Ia wazi lenye shughuli nyingi iliyo furikwa bidhaa mbali mbali na watu. Mbele kabisa upande wa kulia kuna kishada kikubwa cha ndizi zilizo komaa zikiashiria ustawi na wingi. Karibu nayo kuna rundo la nyanya nyekundu na matunda mengine yanayo onekana kama maparachichi ama tufaha.

Huu ni mtazamo mpana wa soko la jumla lenye shughuli mingi lililofurikwa vitunguu vingi. Mifuko mikubwa na magunia yaliyojaa vitunguu yamepangwa kwa ustadi kwenye mbao la chini yakichukua eneo lote. Watu mbalimbali baadhi yao wamekaa kwenye rundo la vitunguu wakishughulika na biashara zao.

Mandhari pana ya jiji ikionyesha majengo mengi yaliyosongamana baadhi yakiwa marefu na ya kisasa na mengine yakiwa ya zamani, katikati ya jiji.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili ikiwa imejengwa kwa rangi ya manjano iliyo koza na sehemu bluu juu. Mbele ya nyumba kuna eneo la kuegesha magari iliyo funikwa kwa mawe ya kifuniko huku gari dogo likiwa limeegezwa upande wa kushoto jingine likifunika kwa kifuniko cha kijani upande wa kulia.

Bango kubwa lililo bandikwa kwenye jengo likitangaza huduma za wakala wa mali isiyohamishika. Juu ya bango kuna maandishi kubwa na chini yake kuna maandishi yaliyo eleza aina ya mali zilizo patikana kwa kukodishwa, ikiwemo ni manyumba inaoneakana kwa hasaa ni manyumba za kukodishwa.

Uzio mrefu wa matofali ya rangi ya kijivu umejengwa katikati ya hii picha ukilitenganisha eneo la wazi, udongo wa nyasi kavu. Nyuma ya uzio hiyo jengo refu la ghorofa lenye rangi ya kahawia, madirisha ya bluu inasimama ikionyesha usanifu wa kisasa. Juu ya jengo hilo kuna matangi mawili meusi ya maji.

Jengo la ghorofa mbili ambalo bado liko katika hatua za ujenzi likiwa limejengwa kwa matofali ya saruji. Sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Jengo lenye ghorofa kadhaa likiwa na rangi ya kijivu, nyekundu na blue lililoko chini ya anga la blue lililojaa mawingu meupe. Juu ya jengo kuna mbao na ishara inayoonyesha ngaza ya jengo.

Rauko la nyumba ya kisasa zilizojengwa kwa usanifu wa kuvutia inajitokeza wazi. Nyumba hizi zina rangi ya upande wowote zikichongana kijivu na mbichi. Madirisha makubwa yenye kioo kinachowakiza mazingira yanaonekana kwenye kila nyumba.

Jengo refu. Ghorofa kadhaa lililoonyeshwa rangi ya kijivu, nyeusi na kahawia. Kwenye paa la jengo, kuna antena ndefu ya mawasiliano. Juu ya jengo kuna mbao la buluu lenye maandishi.

Kundi la nyumba za kisasa za kifahari zenye gorofa mbili, zikiwa na rangi nyeupe na ya kijivu zilizo jengwa kwa mitindo ya kisasa. Kila nyumba ina balcony na madirisha makubwa.

Picha inaonyesha bango kubwa jekundu lenye maandishi meupe linalotangaza nafasi ya ofisi za kukodisha. Bango hilo lina nembo na maneno yameandikwa kwa herufi kubwa. Chini ya hayo, limeandikwa na maelezo ya kiofisi.

Majengo marefu mengine yakiwa yamekamilika na mengine bado yanajengwa yakipaa kuelekea anga. Jengo lililokamilika lina balconies zenye madirisha ya bluu na paa la kisasa na vigae za kijivu. Jengo jirani linaonekana bado linaendelea kujengwa likiwa na kuta zilizokamilika na fremu za chuma zikionyesha muundo wake.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye paa la vigae vya kahawia na kuna za rangi ya kahawia na manjano. Kuna madirisha makubwa mengi yakiwa ya fremu za mbao.

Bango la kijani kibichi lenye maandishi limebandikwa katikati ya picha. Chini yake maneno marefu yameandikwa kwa herufi ndogo, alafu limesimama . Nguzo mbili za chuma zilizoshikwa kwenye eneo lenye mawe madogo yenye yanayoonekana.

Jengo la gorofa lililojengwa kwa rangi ya waridi hafifu na paa la rangi ya kahawia. Juu ya jengo hii imeandikwa maandishi. Madirisha ya jengo yamejengwa kwa muundo wa mstatiri na yanaonekana kuwa na fremu nyeupe.

Majengo mawili marefu yanayoonekana yakichomoza angani yakitawala mandharini ya jiji, jengo la kushto ni refu zaidi na linafanana na mnara likiwa na rangi ya kijivu na madirisha meng ya kioo.

Bango jeupe lenye maandishi meusi limebebwa na vigingi viwili vya mbao vikionyesha tangazo. Chini ya maandishi hayo kuna anwani ya tovuti na namba za simu. Bango hili limewekwa mbele ya jengo lililojengwa na matofali ya saruji ambayo linaonekana kuwa katikati ya hatua ya mwisho ya ujenzi.

Safu za nyumba za makazi zilizo mbali zikiwa zimetulia juu ya kilima na kutazama eneo kubwa la ardhi kavu za rangi ya dhahabu. Nyumba hizo zimejengwa kwa usanifu mkubwa zikiwa na paa za matofali na kuta zenye rangi mbali zikiashiria utofauti na upekee.

Hii ni nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa moja au mbili yenye kuta za rangi manjano na paa la vigae imezungukwa na bustani kubwa ya kijani kibichi iliyonyolewa vizuri iliyo na miti mirefu na kichaka kidogo.

Nyumba mpya iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa na paa la bati yenye rangi ya fedha. Ina rangi ya kahawia isiyoonekana ikiwa na mawe ya rangi tofauti ya kahawia kijivu kwenye sehemu ya chini ya ukuta.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likiangaza na mwangaza mkali wa jua. Jua linaonekana ikichomoza au kuzama nyuma ya hili. Likitokezea miale angavu ya mwanga.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na bango kubwa ikiwa imening'inia upande wa juu. Bango hilo linaorodhesha namba za simu za mawasiliano na chini yake bango jingine jekundu na rangi zambarau.

Jengo kubwa ya rangi nyeusi lenye jina quickmart kwa herufi nyekundu likiwa na ishara nyingine ya kijani iliyoandikwa fresh and easy . Chini ya jina hilo kuna dirisha kubwa la kioo likionyesha ndani ya duka hili. Upande wa kulia wa jengo kuna ishara ndogo iliyoandikwa kwa herufi nyekundu. Jengo linaonekana kuwa duka kubwa la kisasa nchini.

Duka la kuota mikate linaonekana likiwa na ishara kubwa iliyo andikwa kwenye ukuta mweusi. Rafu za kioo zimejaa aina tofauti ya keki zikiwa na bei zilizo onyeshwa baadhi yazo zinaonekana kuwa na tabaka nyekundu na nyeupe na kuna pia keki ndogo ndogo. Mfanyi kazi wa duka anaonekana nyuma ya counter .

Duka ya reja reja labda duka ndogo au sehemu ya duka kubwa la jmla. Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri kulipa bidhaa zao kwa kaunta. Bodi mbili zinaonekana moja ikiwa na ishara na nyingine pia ikiwa na ishara. Sakafu ina vigae vyeupe vilivyo ngaa na dari nyeusi.

Duka kubwa la kisasa linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri. Upande wa kulia kuna sehemu kubwa ya matunda na mboga zikiwa zimepangwa vizuri kwenye makabati meusi. Kuna mananasi, tikitikimaji na matunda mengine yanayoonekana safi.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa yaliyojaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu zikiwa na ufugaji wa rangi mbalimbali zikionyesha aina nyingi za bidhaa zinazopatikana. Upande wa kulia wa picha, rafu zimejaa picha za usafi wa binafsi na vipodozi zikiwa na chapa mbalimbali.

Sehemu ya matunda na mboga. Mboga katika duka kubwa la kisasa nchini. Upande wa kulia kuna rundo la matikitimaji yaliyoiva huku baadhi yakiwa yamekatwa kuonyesha nyama yake nyekundu yenye ladha. Kando yake upande wa kushoto kuna mlima wa mboga ya majani.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za usafi wa mdomo na za kibinafsi katika duka kubwa. Upande wa kushoto, rafu hizo zimejaa miswaki na aina tofauti, huku kukiwa na chapa mbalimbali za dawa za meno.

Sehemu ya duka ya vifaa vya elektroniki na vifaa vya nyumbani nchini Kenya. Juu kuna safu ndefu ya televisheni nyingi za ukubwa tofauti zikionyesha picha mbalimbali ikiwemo habari, filamu na picha za maua.

Sehemu ya duka au soko ambapo bidhaa za chakula zimepangwa kwenye vyombo vya kioo. Juu kuna safu ya mirija mirefu ya kioo iliyo jaa aina mbalimbali za karanga kama vile njugu, korosho na nyinginezo zikiwa zimepangwa na usawa. Chini ya mirija hiyo kuna mifumo ya kutoa bidhaa na mtu anaonekana akijaribu kutoa bidhaa.

Duka kubwa la kisasa. Kipaumbele kimewekwa kwenye friji ndefu iliyojaa vinywaji mbalimbali ikiwa pamoja na juisi na vinywaji baridi. Nyuma sehemu ya kuoka mikate imewekwa kuonekana na ishara.

Duka kubwa la viatu kuna sehemu iliyo pangwa vizuri likiwa limejaa viatu vya kila aina. Upande wa kushoto kuna rafu kubwa iliyo kadhaa miguu za rangi mbalimbali zikiwa zimepambwa kwa nembo ya bata. Kadhaa hizo za miguu zimewekwa kwa wima zikiwezesha uchaguzi wake.

Duka kubwa au soko la kisasa. Upande wa kushoto kuna onyesho la kioo lenye bidhaa nyingi zilizookwa kama vile mikate na mandazi.

Jengo kubwa la Duka linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizo jaa bidhaa mbalimbali kama vile biskuiti nafaka ya kifungu kinywa. Kuna mabango ya matangazo yakionyesha ofa. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye vichochoro baadhi yao wakitumia mikokoteni ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbalimbali zilizo pangwa kwenye rafu ndefu. Upande wa kushoto rafu zimejazwa nguo zilizo kunjwa vizuri huku bidhaa zingine za nyumbani zikiwa zimepangwa karibu nao. Kati ya rafu kuna njia pana ya kutembea ilimruhusu mteja mmoja anatembea kati katikati ya duka.

Kubwa la duka likiwa na bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu na stedi dari ya duka ni nyeusi na taa nyingi za kisasa zimewekwa ili kutoa mwangaza wa kutosha kwa sehemu ya juu kuna ishara ya enye nambari kumi na tatu na orodha ya bidhaa.

Duka kubwa lililo na njia, imepatikana na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo juisi, vinywaji, na bidhaa nyingine za vyakula, zilizopakiwa. Bidhaa zimepangwa na utaratibu, kwenye rafu zikionyeshana wingi wa uchaguzi.

Duka kubwa la nguo limejaa nguo nyingi zilizorundikwa kwenye meza ndefu zenye rangi nyekundu. Ishara inaonyeshana zikionyesha punguzo kubwa la bei. Kwa mbali rafu zingine zimejaa bidhaa tofauti zikiashiria duka kubwa kwa jumla.

Duka kubwa la mboga linaonyesha sehemu iliyojitolea kwa saladi na mboga za majani. Mboga za kijani kibichi zimewekwa kwenye meza zikionekana kuwa safi na zenye kuvutia. Ishara za bei na aina za mboga zimewekwa juu zikimsaidia mteja kuchagua.

Duka kubwa ikiwa na safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto rafu zimejaa bidhaa zilizopakiwa zikiwemo biskuti, nafaka, vitafunio vingine. Upande wa kulia zimejaa vyakula vya makopo, vifurushi vya chai na bidhaa nyingine nyingi zilizopangwa vizuri.

Onyesho hili linaonyesha sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la Carrefour nchini kenya. Ikiwa limefunikwa na aina mbalimbali vya matunda. Mbele kabisa kuna meza kubwa yenye matunda ya rangi ya chungwa upande yakiashiria kuwa ni machungwa. Upande mwingine wa meza umefunikwa matufaa mekundu na ya kijani.

Duka hili limejaa bidhaa mbali mbali ikiwemo mikomba iliopambabwa nebo ya kiafrika iliopangwa vizuri kwenye rafu za mbao, pia sina vitu zingine vya mapomba na zawaidi kama vile sanamu ndogo ndogo na vito.

Duka kubwa kwenye njia lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu zikionyeshana mandhari ya ununuzi. Katikati ya njia mtoto mdogo amevaa shati la milia ya rangi nyekundu na nyeusi akiwa amesimama karibu na toroli ya ununuzi iliyojaa bidhaa.

Ndani ya duka kubwa, au duka la jumla lenye safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kushoto, rafu zimejaa vifurushi vya kahawa na chai, pamoja na bidhaa za kopo, na chupa. Upande wa kulia rafu zimejaa vitafunwa, chipsi na biscuit za aina mbalimbali.

Safu ndefu ya baiskeli zilizopangwa ndani ya duka kubwa au ya jumla. Hizo ni za aina mbailmbali zikiwemo za milimani na baadhi zina rangi angavu kama kijani na machungwa huku nyingi zikiwa na fremu nyeusi.

Soko la kisasa lenye bidhaa iko na mpangilio mzuri wa bidhaa na maumbo ya kurudia. Mbele kuna vikapu vikubwa vilivyojaa matunda na mbogamboga ikiwemo maende na matunda mengine yenye rangi nyekundu na kijani kibichi. Nyuma kuna rafu ndefu zilizojaa na vyakula vingi vilivyopangwa vizuri kama vile karanga, viungo na pipi.